Hii inaonyesha tarehe, siku na bei ya pesa katika nchi yoyote ile. Hii hufananisha pesa ya jiji moja na jiji lingine. Huu husaidia katika usafirishaji na ununuzi wa pesa.

Haya ni magari yanayotengenezwa kwenye kampuni. Kampuni yenyewe inatengeneza magari haya na kuwauzia wateja wake. Magari haya hayajakamilika kutengezwa, tunapata kua hayana magurudumu na vioo. Gari yenyewe ni ya rangi ya manjano na gari nyeupe.

Hii ni duka kubwa la kuuza bidhaa mbali mbali kama vile nguo, viatu na handbagi . Hii husaidi mahitaji kupata maslahi ya kujikimu kwa kila siku . Hii tunapata kuna wanunuzi wanaojitafutia vitu wanayo hitaji.

Hapa ni kwenye duka ya mpesa, duka hili ni ya kubadilisha pesa ama kuekeza pesa, duka hii husaidia katika shughuli za kupata pesa kupitia simu. Pia mwenye duka hili ameweka friji ya soda, hii huongeza manufaa yake kwa siku.

Haya ni magari yaliyo kwenye maeneo, magari hayana nambari ya usajili. Magari yenyewe iko na rangi tofauti kama ile ya nyeupe na nyeusi zinaweza kua imeegezwa hapa ili kupata mnunuaji.

Hapa ni kwenye maduka maduka yenyewe iko na duka la kutoa na kuwekeza pesa. Duka lingine huko mwisho lina pahali wapo wateja kwenye duka hili wanakunywa soda na kufanya shughuli zao zingine.

Hii ni tangazo ya bima ya bodaboda. Bima yenyewe imewekwa kwenye sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya bodaboda ya abiria ambapo wanafaa kulipa kwenye mwezi elfu moja mia tano. Bodaboda ya kibinafsi wanalipa elfu mbili mia tano kwenye miezi kumi na mbili.

Hapa ni kwenye soko ya mali mali , tunaona bidhaa kama zile shanga ya shingo na shanga mbali mbali. Hii huvutia utalii kwenye nchi na kuboresha uchumi wa nchi. Hii pia husawisha muuzaji kupata pesa kwa maisha ya kila siku.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja noti hii tunona kuna banki kumaanisha kuwa Kenya kuna uzalendo Kwa noti enyewe.

Hapa ni kwenye soko kubwa tunapata kuwa kuna wauzaji mbali mbali ambayo wanatumia mwavuli kufunika vitu wanayouza. Tunapata kuna vitu bidhaa kama vile nyanya, vitunguu na bidhaa kadhalika pia kuna wauzaji ambao wamekuja kwa soko ili kukujia bidhaa hizi.

Hapa ni penye duka la maziwa duka lenyewe unanunua na kuuza maziwa zikiwa na vitu tofauti tofauti, kama vile ice cream ,ama yogati wananunua maziwa kutoka kwenye mkulima kawaida.

Huyu ni mwanabiashara anayeuza viatu vya plastiki. Viatu yenyewe ni ya kuvaa kuenda bafu ama huvalia watoto. Pia, muusaji huyu ako na viatu ya kuvaa wakati wa mvua.

Hili ni gari la kibinafsi. Gari lenyewe lina nambari ya usajili ya nchi ya Kenya. Gari lenyewe linaweza kuwa linauzwa ama linapelekwa na mwenyewe. Hii husaidia katika kufanya biashara ya kibinafsi ilhali si biashara ya usafirishaji ya wanaabiria.

Hii ni bima ya maisha bima yenyewe inatangazwa ya kufikia wanaohitaji bima hili. Bima hili iko na nambari mara mbili, mtu anayehitaji bima hili anaweza kuwasiliana na kampuni yenyewe kupitia nambari iliyowekwa ama email .

Katika soko hili tunapata bidhaa mbalimbali kama vile mananasi, tikiti maji, mahindi na parachichi. Hii husaidia wauzaji wa bidhaa hizi kupata maslahi ya kujikimu kwa maisha yao ya kila siku na kuboresha uchumi wa nchi ya Kenya.

Hii ni tangazo ya bima ya nyumba. Bima yenyewe husaidia katika kutengenezea mtu nyumba alikuwa akilipia bima hii na nyumba yake imebomoka ama nyumba yake inataka kufanyiwa marekebisho. Bima hii pia tumepewa nambari ya kuwasiliana nayo iwapo mtu anahitaji usaidizi kutoka bima hii.

Haya ni magari ya aina mbali mbali kwenye kituo kimoja. Tunapata kuwa kuna gari ya kupeana mkopo, watu hawa wanaweza kuwa wamekuja katika masomo ya biashara na wamekuja kujipatia elimu zaidi kuhusu biashara wanaofanya ama jinsi ya kupata mkopo wa kuendelesha ama kuenzisha biashara ingine ile.

Haya ni magari ambayo yameegeshwa nje ya ofisi kubwa. Ofisi hii inaonekana kuwa mara kuna mkutano unaoendelea ndani ama kuna biashara inayofanywa hapa ndani. Maegesho ya magari hapa huonyesha kuwa, walio ndani ni wenye pesa.

Hawa ni watu wawili ambayo mmoja ni mhudumu na mwingine ni mhudumiwa, huyu ni mhudumu kwenye stesheni ya kupea umeme gari, gari lenyewe linatumia umeme ili kupunguza maafa ya petroli kwenye.

Hii ni tangazo ya bima ya Imani. Bima hii mtu anafaa kulipa elfu saba, mia tano na sabini na nne kwa kwa mwaka. Hii husaidia katika kupima gari, ili anapopata ajali, inaweza kurudishiwa gari lako.

Huyu ni mwanabiashara anayeuza soksi katika soko hii, mwanabiashara huyu anayeuza soksi peke yake, tunaona mama huyu ameziweka kwenye sokoni ili kungoja wateja wake wakuje wanunue soksi.

Hili ni duka la viatu ya mitumba. Duka lenyewe linaona kuna ndoo ya kusafisha viatu kabla ya kuanikwa. Wanunuzi hukuja hapa kujichagulia viatu wanazohitaji. Naona viatu vya kucheza mpira ya kandanda.

Hii ni tangazo ya bima ya Shimil. Bima hii hupeana bima kwa mtu binafsi ambaye amepata ajali lolote lile, bima hii pia tumepewa nambari ya kuwasiliana mtu anapohitaji usaidizi kwenye bima hii.

Haya ni noti ya elfu moja. Pesa yenyewe hutumika katika nchi ya Kenya. Juu ya pesa hii kuna ndovu inayowaonyesha utalii wa Kenya. Pia hawa watu wanafanya biashara. Mwingine analipwa mwenzake kwa huduma alizopata ama vifaa alivyopewa.

Hawa ni watu wa tatu mtu aliye na suti anaonyesha kupea mawaidha hawa watu wawili. Watu hawa wanaeza kuwa wanapewa mawaidha ya kuchukua mkopo ama ya kuanzisha biashara wanapewa mawaidha kuhusu umuhimu wa mkopo huo ama biashara.

Huyu ni mtu anayetumia simu yake kutuma ama kupokea pesa. Mtu huyu anaonekana kutumia mpesa kutuma pesa ,ako kwenye duka la mpesa, inaweza kuwa anatoa ama kuekeza pesa kwenye simu lake.

Hii ni duka la uuzaji wa bidhaa kama zile mbalimbali tunapata kuwa kuna maji mahamri na vitu kadhalika pia kwenye duka hili mwenyewe ameweka mpesa ili kuwezesha kutoka na kuweka pesa ili kuwezesha kupata manufaa anayopata kila siku.

Hapa ni kwenye soko, tunaona bidhaa mbalimbali kwenye soko hili, watu mbalimbali wanatembea kujichagulia mali wanayo hitaji, Wachuuzi ndo wanaouza bidhaa hizi kupata pesa za kutumia kwa kila siku na kujikimu, hii pia huongeza uchumi wa nchi.

Hii ni noti ya elfu moja ya nchi Kenya, mbele ya noti hii tumeonyeshwa aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya Mzee Jommo Kenyatta, pia kwa upande wa pili tumeonyeshwa ndovu kuu, hii ndovu inaonyesha kuwa Kenya inaweza pata watalii kuona wanyama hawa.

Haya ni magari yaliyo kwenye nyumba ya maonyesho. Magari yenyewe hayana nambari ya usajili. Magari yenyewe inatoka kampuni moja ilhali yana rangi tofauti tofauti.

Hii ni gari nyeupe isiyokuwa na maandishi yoyote, maandishi humaanisha kuwa gari hutumika katika kubeba abiria, kumaanisha kwamba gari hili haitumiwi katika kubeba abiria. Inaweza kuwa ni ya kazi binafsi ama kazi lolote ile ambayo isiyokuwa la kibiashara.

Gari hili ni nyeupe na iko na nambari ya usajili ya nchi ya Kenya. Hii ingine inaonekana ni safi na inaeza kua inatumika kwa minajili ya mtu binafsi.

Haya ni magari kwenye maegesho, magari haya yanangoja mnunuaji. Wanunuaji huku hapa kujichagulia gari wanayo hitaji na kuongea bei na muuzaji, hapa mtu ananunua gari na kujisajili ili kupata nambari ya usajili wa gari lake.

Haya ni magari. Gari kubwa linapeleka magari makubwa kwenye maegesho. Hawa magari yanachukuliwa yanapelekwa kwenye maegesho. Hii ni biashara kubwa katika nchi mbalimbali.

Hii ni tangazo la bima la Imani. Bima yenywewe ni ya afya. Inasaidia familia ianayolipia bima hii kupunguza gharama ya bei ya hiospitali mtu wa familia hii anapougua. Pia tumepewa nambari ya kuwasiliana na kampuni unapohitaji usaidizi.

Hii ni gari ya zamani. Gari nyenyewe husaidia matajiri katika kuzuru mifugo yao ama kuzuru mashamba yao. Hii ni magari ya zamani ambayo yametengenezwa kupitia kwa teknologia ya kisasa.

Hii ni kampuni ya utengenezaji wa magari. Tunapata kuwa magari yaliyo hapa hayajakamilika katika kutengenezwa. Tunapata gari hizi ni za rangi ya manjano na rangi nyeupe. Hii ni magari ambayo yanasaidia katika usafirishaji ila haijakuwa sawa kwa kutumia katika kusafirisha.

Hapa ni kwenye duka la kutoa na kuweka pesa , kwenye duka hili anayehitaji kutoa pesa anachukua kitambulisho lake na simu lake ili kuweza kutoa pesa anayewekeza pesa anapaswa kupeana nambari yake ya usajili na nambari ya kuwekewa pesa.

Hawa ni watu wanaozungumza katika nje ya maduka zao. Tunapata duka ya kwanza ni duka ya kutoa na kuweka pesa. Pia amewekelea friji kwenye nje ya duka hili la kuuza soda na pia watu hawa wanaonekana kuwa ni wazee wa umri wa wastani.

Haya ni magari mapya yanayosafirishwa yamesafirishwa kutoka inje ya nchi ama katika nchi hiyo ,pia gari zenyewe hazina nambari za usajili hii inaeza kuwa inapelekwa kwa muuzaji ama inapelekwa kwa mtu binafsi.

Haya ni malenge yaliyo kwenye soko. Malenge haya ni tofauti tofauti. Hii husaidia katika kupata pesa kwa muuzaji na pia mkulima aliyepanda kwenye shamba lake hupata pesa kwa kuuza mazao haya kwenye soko ama kuuzia wauzaji wanaouza kwenye soko.

Hapa ni kwenye soko. Soko ili lina watu wengi sana , wauzaji na wanunuzi. Tupata kuwa kuna biashara kadhalika inayoendelezwa kwenye soko ili . Pia serikali imejenga soko ili kusaidia wenyeji wa sehemu hii kufanya biashara zao bila tatizo lolote.

Hili ni bima la Jubilee. Bima yenyewe ni ya kupata huduma za afya kama vile kuona daktari ama mtu anapokuwa mgonjwa. Hii pia husaidia katika kupunguza gharama mtu anapopata tatizo la afya. Tumepewa pia nambari ya kuwasiliana nayo mtu anapohitaji kujua zaidi kuhusu bima hii ya Jubilee.

Haya ni magari yanayosafirishwa na gari kubwa. Magari hayo yako na nambari za usajili kumaanisha kuwa magari haya yanapelekewa wanunuzi. Kumanisha kua mwenye anapelekea hawa magari ni muuzaji wa magari haya.

Hii ni gari aina ya Prado, gari yenye iko na nambari ya usajili ya Kenya. Gari yenye hutumiwa mafuta mingi na sana sana hutumiwa na watu wenye pesa ama wabunge wa Bunge la Kenya.

Hili ni tangazo la bima ya nyumba hii husaidia mtu ambaye amechukua bima hii katika kurejeshewa nyumba yake anapopoteza nyumba yake kwa kupitia mkasa wa moto, mafuriko ama shida yeyote inayotokana na ajali ya kupoteza nyumba lake.

Hapa ni kwenye gari ndani, hii ni kifaa inayoonyesha spidi ya gari inayopita kwenye barabara. Kuna kiwango ambapo gari haifai kupita kwenye spidi lake ili kupunguza hali ya ajali.

Haya ni viatu yanayotumiwa na watu wanaopenda mchezo wa kusketi. Haya ni viatu inayovaliwa kwenye lami ili kutembea nayo kwenye mguu. Haya yanatumiwa kwenye spoti ya kusketi.

Huku ni kwenye soko. Soko lili lina biashara mbalimbali katika sehemu moja. Kuna biashara ya kilimo na kuna biashara ya nguo. Tunapata kuwa muuzaji hapa anauza ndizi ,kuna pilipili hoho, machungwa na pilipili ya kawaida. Pia tunapata muuzaji wa nguo ako na vitambaa na "handkerchifu"

Hapa ni kwenye duka la elektroniki pia kwenye duka hii tunapata kuna utoaji na uwekaji wa pesa kupitia Mpesa. Hii husaidia mwenye duka hii kupata manufaa mara mbili kwa siku kujiboresha kimaisha.

Hili ni gari nyeupe ambalo ni safi sana gari hili hiko katika nyumba ya maonyesho hapa ndipo gari lenyewe inapata ununuzi mteja anapata gari hapa ili kupata mteja wa kununua gari hili.

Haya ni magari mawili. Gari kubwa linaonyweshwa kusafirisha gari ndogo, gari lenye rangi ya samawati. Gari lenyewe linapelekewa mnunuzi kwenye sehemu lolote lile aliko.

Hii ni tangazo la bima la Imala, Imala inapeana bima kwenye bodaboda ya kibinafsi ama ile ya kusafirisha wateja, hao watu wanapaswa kulipa elfu moja mia tano kwa mwezi, na wengine wanapaswa kulipa elfu mbili na mia tano kwenye mwezi.

Magari kubwa kubwa ya wanabiashara wamekutana huku. Wanabiashara wanaeza kua na biashara yao ya kujadili jinsi ya kuboresha au kuanzisha biashara zingine vile. Hawa wote wanaonyesha kuwa watu wenye pesa.

Haya ni magari kwenye maegesho ya magari. Magari haya ni mapya na hayana nambari ya usajili. Anayetaka gari kununua anakuja kwenye maegesho haya kujichagulia gari analolitaka na kuongea bei na muuzaji katika maegesho haya.

Hapa ninkwenye soko kuu, soko lenyewe lina bidhaa mbali mbali kutoka kwa shamba, naona pia kuna samaki kutoka mtoni, kuna wateja wanaonunua bidha hapa na wauzaji walio katika shughuli zao za kila siku.

Haya ni pesa ya Kenya. Hii ni noti ya elfu moja. Hii huonyesha kuwa mtu anautajiri. Katika pesa hii hutumiwa katika biashara mbali mbali kama ununuzi ama uuzaji wa ng'ombe. Pia hutumika katika kulipa huduma yoyote ili kutoka kwa mtu fulani.

Hii ni ukurasa wa Google jinsi ya ili kupata mkopo kutoka kwa simu yako. Hii huonyesha utumiaji wa teknolojia katika biashara na teknolojia katika kupata mikopo. Hii husaidia kuendesha biashara bila tatizo lolote lile.

Hapa ni kwenye duka la viatu. Tunapata viatu ya mitumba na viatu ya bei. Tunapata kuwa muuzaji hupata pesa ya kujikimu kwa maslahi ya kila siku. Pia hii husaidia katika kuimarisha uchumi wa nchi.

Hapa ni kwenye duka la mayai. Mayai haya yametoka kwa mkulima wa kuku . Mkulima wa kuku uuzia mtu huyu iliaweze kuzuia wateja wake. Mayai ukuwa na pesa mingi kwa mkulima na anayeuza mayai haya.

Hili ni gari la aina la prado na gari lenyewe Lina nambari ya usajili ya nchi ya kenya. Gari lenyewe uendeshwa na ununuzi na walio na pesa, kwenye kando la gari hili kuna mlango kubwa.

Hii ni karatasi inayoonyesha ushuru inayolipwa na poti kuu ya Kenya. Poti hii husaidia katika kusafirisha bidhaa kutoka eneo ya nje na kutoa bidhaa kutoka nchi za ng'ambo.

Huyu ni mama anayetengeneza shanga. Shanga hizi hukuwa na pesa mingi katika nchi. Watalii hupenda shanga hizi kwa sababu hawana kwenye nchi zao. Huu hupea mama huyu pesa mingi ya kujikumu kila siku.

Hili ni tangazo la bima raisi, bima hii ni bima ya bodaboda, bima yenyewe utafaa kulipa miezi sita, bima yenyewe unafaa kulipa elfu mbili mia tano pia bima hii tumepewa nambari ya kuwasiliana nayo na akaunti ya Facebook.

Hili ni tangazo la kandarasi la bima, kandarasi lenyewe linapeana bima kwenye shughuli mbalimbali. Bima lenyewe linachagua inatokana na mtetemeko wa ardhi, maji, moto au mlipuko.

Hapa ni kwenye maegesho ya magari, kuna naina ya magari mbalimbali, magari yenyewe haina nambari ya usajili ya serikali, hapa ni kwenye maegesho ya magari ambapo ununuzi wa magari.

Hapa ni kwenye maegesho ya magari. Magari haya hayana numbari ya usajili. Hii inamaanisha kuwa magari haya yanauzwa na muuzaji. Hapa wateja wanakuja kujichagulia gari wanalohitaji na kuzungumza bei na anayeuza magari haya.

Hii ni magari ya mkopo gari yenyewe linatangazo kuhusu mkopo inayopeana. Hii hutumiwa na wanaofanya kazi katika kampuni hii ya mkopo kufikia wananchi katika sehemu mbali mbali ya inchi.

Huyu ni mwanabiashara ambaye ametegeneza duka lake kufanya kazi mara mbili. Duka lenyewe lina bidhaa mbalimbali ndani yake, na duka lenyewe pia lina huduma ya kutoa na kuekeza pesa kwenye simu.

Hapa ni kwenye ofisi ya kubadilisha na kuweka pesa . Pesa za nchi ya kigeni hupeanwa hapa . Pia ya nchi ya kenya hupeanwa hapa . Hapa ni ambapo ununuliwa pesa na kuuzwa ikiwa ya nchi nyingine ama ya nchi ya kenya.

Hapa ni kwenye duka la mpesa tunaona duka lenyewe ni la wafanyakazi mara mbili pia meza hii iko na jina ya Equity pia husaidika kutoa na kuweka pesa kwenye benki ya equity. Tunapata kuna mama anayesimama kando ya duka hili.

Haya ni magari ambayo yametengenezwa na kampuni ya Yundai .Kampuni yenyewe hutengeneza magari na kuuzia wananchi wa nchi hiyo na kuuza kwenye nchi za kigeni. Gari zenyewe haina nambari ya usajili.

Hii ni tangazo la bima la afya. Hii ni bima ya "CIC". Hii ni bima inayotumika katika kutengeneza bima ya kuimarisha afya ya familia. Hii husaidia wakati mtu mmoja wa familia ako na tatizo ya ugonjwa yoyote lile, atapata tiba kwa kulipia bima hii kila mwezi.

Hii ni karatasi ya noti ya elfu moja ya Kenya, hii ni pesa inayotumika katika Kenya. Hii ni pesa ambayo ni ya juu katika noti za Kenya, mbele tumeonyeshwa jengo kuu la Kenya kuonyesha Kenya ina uzalendo mingi.

Hapa ni kwenye duka ya nywele, pia ni duka ya kutoa na kuweka pesa. Katika duka la nywele tunapata pia iko na vifaa ya kujipodoa. Hii husaidia sana wanawake na wanaume wanaotaka kunywa nywele zao.

Huyu ni mwanabiashara wa maziwa. Mwanabiashara huyo amefungua kibanda ya maziwa. Hapa mteja anabonyeza idadi ya pesa ambayo anahitaji maziwa. Maziwa inatoka chini ya friji hii.

Hapa ni kwenye soko ya samaki .Tunapata samaki ya aina aina. Tunaona kuwa baadhi ya samaki hii iko na budhaa. Hii ni soko ambalo husaidia sana wananchi kupata chakula yao, hii pia husaidia muuzaji kupata pesa yake za kujikimu kwa kila siku na kuweza kulipa karo kwaa wanafunzi wake.

Hay ni magari yaliyo kwenye maegesho. Magari haya yana nambari ya usajili, ilhali nyengine haina nambari ya usajili. Hii inamaanisha kuwa hapa ni kwenye ofisi kuu . Kuna mkutano inaweza kuwa inaendelea hizi hizi.

Hapa ni kwenye soko, soko lenyewe limehusishwa na watu wengi ambao ni wanunuzi na wauzaji, hapa ni soko ambalo linauza nguo wanunuzi wanonekana kupendezwa na nguo zenyewe.

Gari lenyewe ni la rangi nyeupe pia lina namba ya usajili katika nchi ya Kenya, gari enyewe inaweza kuwa inatumika katika shughuli za kibinafsi kwa kuwa haina maandishi yeyote ile.

Hapa ni kwenye maenyosho ya magari, magari ya aina mbalimbali zimeegeshwa hapa ilikupata mnunuzi, wanunuzi hukuja hapa kujichagulia gari wanaloliitaji, anayeuza katika maegesho.

Hii ni kadi inayoonyesha malipo yanayofanywa kwenye kambuni ya NTSA ya kusafiri, pesa yenyewe ni ya kufanyia mapaguzi kwa magari yaliyo barabara zote.

Hapa ni kwenye soko ya mimea kutoka kwenye sahmba, soko lenyewe lina bidhaa mbali mbali yanayo tokana na kilimo. Wanunuzi na wauzaji wanaonekana kuzungumza na kubadilishana walio nacho.

Hili ni duka la maziwa. Duka lenyewe linanunua na kutengeneza mali za kutokana na maziwa kama hili aiskrimi. Duka enyewe iko na tangazo kubwa kwenye juu. Duka enyewe inaitwa Kigeni Dairy Products Limited.

Hili ni duka la kuuza maziwa na mali zinazotokana na maziwa. Kuna bidhaa kama zile icecream na maji ,maji iliyowekwa kwenye chupa.

Hii ni tangazo kutoka kampuni ya amako, kampuni yenyewe ina bima ya nafsi inaonyesha, kubonyesha unapokatisiwa ama ambapo inaitaji maelezo zaidi kuhusu bima hili.

Hawa ni wana biashara wanapanga mikakati ya biashara zao . Mmoja anaonekana kumpea mwingine mawaidha ,inaweza kuwa anampea kuhusu kuchukua pesa kwa kukopa.

Huyu ni mtu anayeonyesha kudhoofika na mawazo, mtu mwenyewe anaona duka lake la pesa limevunjwa. Mtu huyu ako na, anaona hasara inayotokana na mara vile ni maandamano ama ni wezi waliovunja katika duka lake.

Huyu ni muudumu kwenye duka la maziwa. Muhudumu huyu anaoshesha kupima maziwa yanayo uzwa iwapo kuna mteja anabonyeza pesa anayotaka. Maziwa itapimwa kulingana na pesa ambayo ameibonyeza.

Hii ni tangazo ya kampuni ya bima la magari bima yenyewe husaidia magari yanayopata ajali kupunguza hasara yanayotokana na ajali. Mwenye gari hupata huduma za bima hii anapowekelea pesa zake kwa kila mwezi.

Hapa ni kwenye duka la michogo, michongo haya huvutia watalii na mtu yeyote anaweza kutumia au kurembesha nyumba, ama kurembesha gari, inatumiwa pia kwa ofisi ili kuleta sura nzuri ya ofisi.

Hii ni chumba la maegesho ya magari. Wanunuzi wa gari wanakuja kuona gari wanalohitaji wanazungumza kuhusu bei ya wauzaji wa haya magari. Hapa ni chumba kuu ambalo biashara ya magari hufanywa.

Haya ni magari yanayo safirishwa, magari yenyewe ni mapya ambayo yanapelekwa kwenye maegesho ya magari ama yametoka kwenye maegesho ya magari, magari yenyewe ni ya kuuzwa ama ya mnunuzi.

Hapa ni kwenye maegesho ya magari ,magari haya yanaonekana kukosa nambari ya usajili gari yenyewe ni mapya inaonyesha kwamba hapa ni kwenye kituo cha kununua na kuuza magari.

Hapa ni kwenye biashara biashara kadhaa kwenye picha hili biashara ya matatu naona dukduk na biashara ya pesa ambayo tumeonyeshwa pahali pa kupandilisha pesa hapo ni mpesa na biashara ya kipanda tunaona ndizi tiktimaji na wamama wanaouza kwenye kipanda hizi.

Hili ni gari la abiria, gari lenyewe hufanya kazi katika mitaa kubwa kubwa kama vile Nairobi, Mombasa. Hii ni gari inayotumiwa kubeba abiria ,gari yenyewe iko na dereva.

Hii ni note shilingi mia tano ya Kenya upande ya kwanza inaonyesha aliyekuwa rais wa kwanza marehemu Mzee jomo Kenyatta upande wa bili inaonyesha undo la Kenya.

Hii ni duka la kutoa na kuekesha pesa ukitumia pesa unadenda kwenye duka hili kutoa pesa kwa kutumia simu lake, anayetuma pesa huenda kwenye duka hili kuekesha pesa zake simu ili aweze kutuma, hii huhitaji nambari ya usajili.

Hapa ni kwenye soko la bidhaa kama vile mboga ya kienyeji, nyanya pilpilihoho, vitunguu na ndengu, mama huyu anauza mboga kwenye soko hili la machungwa.

Haya ni magari mapya, magari haya yanakua yanasafirishwa kutoka nje ya ngambo ama yanataka kusafirishwa nje ya nchi. Hao ni wanabiashara wanaofanya biashara ya kuuza na kununua magari.

Haya ni magari yanayosafirishwa mara kutoka nje ya nchi ili kupata wateja katika maegesho ya magari, ama yanasafirishwa kwenda kupandiwa meli ili yasafirishwe kutoka nje ya nchi.

Hapa ni mazungumzo ya biashara , watu walio na biashara, wamekuja katika mkutano wa , kuhojiana kuhusu aina ya biashara , jinsi ya kulipa ushuru . Hawa ni watu wenye magari kubwa.

Haya ni magari yaliyo kwenye gari kubwa la kusafirisha. Magari yenyewe inaonyeshwa kuwa yametumika. Magari yenyewe yanaweza kuwa yanarejeshwa kwa mnunuzi ama yanapelekwa na muuzaji kwa kukosa kulipa.